Nguzo ndefu na imara iliyosimamishwa mbele ya majengo ya watu, ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili na refu ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme vinavyotumika kuongeza au kupunguza nguvu ya umeme pale kunapotokea hitilafu, pia kukiwa na nyaya ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara ambayo imefungwa vifaa vya umeme, ikiwa pamoja na nyaya nene ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehem nyingine.

Nguzo mbili refu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pia zikiwa na nyaya ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo muhimu, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mazingira yenye bwawa kubwa ambalo lina maji mengi pembezoni kukiwa na mashine au mitambo inayotumika kuzalisha umeme kwa kutumia maji hayo, yanazungusha magurudumu ambapo nguvu hiyo hubadilishwa kuwa nishati ya umeme na kusambazwa kwenda sehemu mbalimbali.

Nguzo refu ya chuma iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa pamoja na nyaya nene ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Minara mirefu ya chuma ambayo imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa ni pamoja na nyaya nene zinazotumika kusafirisha umeme mkubwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu iliyofungwa nyayo za umeme ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, pia kukiwa na nyaya nyembamba zilizofungwa juu ya ukuta pamoja na geti, ambazo hulinda sehemu hiyo kwani mtu akijaribu kuvuka atapatwa na shoti ya umeme.

Nguzo refu na imara ambayo imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa ni pamoja na nyaya nene ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu mbalimbali.

Nguzo mbili refu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme ambavyo hutumika kuongeza au kupunguza nguvu ya umeme pale kunapotokea na hitilafu. pia kukiwa na nyaya zinazotumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingjne.

Nguzo refu na imara ambayo imefungwa vifaa vya umeme pamoja na nyaya nene, ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu mbalimbali za jamii.

Alama za barabarani zilizofungwa pembezoni mwa barabara ya lami, ambazo hutaarifu magari kuwa kuna barabara inapita chini ya ardhi baada ya mita nne pointi nne, hivyo kuwa makini kupunguza mwendo au hauruhusiwi kubeba mizigo mizito sehemu hiyo.

Alama ya barabarani iliyosimamishwa pembezoni mwa barabara, yenye alama ya mtu anayetembea huku kukiwa na mistari meupe na meusi katika lami, ikimaanisha mahali hapo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Taa za barabarani ambazo hutumika kwaajili ya kuongoza magari na Watembea kwa miguu, ambayo zinafungwa katika makutano ya barabara za lami ili kutokusababisha ajali, pia kukiwa na mistari myeupe na meusi iliyocholwa katika barabara ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu kuvuka.

Ujenzi wa daraja kubwa linalopita juu, ambao unafanywa na wahandisi pamoja na wafanyakazi, ambapo nguzo refu zilizo na vyuma vigumu pamoja na simenti inashikiria daraja hilo.

Gari dogo aina ya teksi ambacho hutumika kama usafiri wa watu maalumu ambao wanahitaji huduma hiyo, ikiwa imeandikwa chapchap katika milango ya teksi hiyo.

Barabara inayotengenezwa kwa kutumia lami iliyomwagwa kisha chombo kizito kinachoendeshwa, kinakandamiza lami hiyo ili kuifanya kuwa imara na kushikana ili iwezae kutumiwa na magari.

Gari moshi ambalo linapita katika barabara maalumu iliyotengenezwa kwa kutumia vyuma vizito, likiwa linatumika kusafirisha mizigo mikubwa au watu kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine.

Chombo kidogo chenye muundo wa ndoo ambacho kimetengenezwa kwa kutumia plastiki, kinachotumika kuhifadhia taka ngumu peke yake na sio taka za vimiminika kwa kuwa lina matobo madogomadogo.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma, ambacho kinahifadhi taka mbalimbali za maboksi namakaratasi, mifuko ya plastiki, kilichojengwa mbele ya jengo, pembeni kukiwa na mifagio ambayo hutumika kusafisha chini.

Mazingira machafu yaliyo na mkusanyiko wa taka ambazo ni karatasi, maboksi, mifuko ya plastiki iliyokisanywa sehemu moja ambayo ni pembezoni mwa kuta refu.

Sehemu maalumu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya wanaume kukojolea ambayo inasehemu ya kubonyeza na maji humwagika na kusafisha eneo hilo pindi utakapo maliza kutumia.

Mazingira ya jalalani ambapo kuna mkusanyiko wa taka nyingi za aina mbalimbali kama vile mifuko ya plastiki, makaratasi, makopo, mabaki ya chakula. Kukiwa na watu wanaotafuta kwenye taka hizo vitu mbalimbali na kuviweka katika magunia.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika mazingira ya soko wakifanya usafi kwa kukusanya taka zilizotupwa na kuzipakiza kwenye gari dogo ili kuzipeleka majalalani au sehemu maalumu ya kuhifadhia taka hizo.

Mabomba marefu na manene yaliyo tengenezwa kwa kutumia prastiki nyeusi, ambayo hukumika kusafilisha maji taka, kutoka katika majumba ya watu au viwanda na kwenda kupelekwa sehemu ambazo hutumika kuhifadhi maji hayo.

Mapipa madogo ya rangi tofauti tofauti yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ambayo hutumika kwa ajili ya kuhifadhia taka ili kutokuchafua mazingira, mapipa hayo yakiwa yamewekwa pembezoni mwa barabara.

Mazingira machafu yaliyo na mkusanyiko wa taka nyingi zikiwemo: mifuko ya plastiki, makopo, mabakia vyakula, ambayo yametupwa sehemu hiyo ya jalala iliyopo katikati ya maduka.

Chombo kidogo cha plastiki ambacho kina matundu madogo madogo kinachotumika kuhifadhia taka ngumu kama vile makaratasi, chupa za maji au vinywaji, maboksi na kadhalika.

Pipa dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia plastiki nyeusi likiwa na mfuniko kwa juu, linalotumika kuhifadhia taka au uchafu ili kutokuchafua mazingira au kutokusababisha kuwa na harufu mbaya.

Gari kubwa ambalo linapita sehemu mbalimbali kama vile sehemu za biashara kwenye makazi ya watu au maofisini, likikusanya taka zinazotupwa barabarani na kuzipeleka katika sehemu ya jalala au eneo la kuhifadhia taka hizo.

Mazingira ya jalala ambapo kuna mkusanyiko wa taka nyingi ambazo ni makopo, mifuko ya plastiki, makaratasi pamoja na mabaki ya vyakula, yanayoletwa na magari makubwa ambayo hukusanya sehemu mbalimbali na kumwaga katika eneo hilo.

Sehemu maalumu iliyotengenezwa ambayo ni vyoo vinavyotumika kuhifadhia takamwili kama vile kinyesi au mkojo; ikiwa vina vyumba viwili kimoja chenye alama ya mwanamke kumaanisha mwanamke anaruhusiwa kutumia, na kingine chenye alama ya mwanamume kumaanisha mwanaume ndio anaruhusiwa kutumia.

Mifuko miwili ya plastiki ya rangi nyekundu na ya njano, ambayo hutumika kuhifadhia taka zinazoweza sababisha magonjwa mbalimbali, au magonjwa milipuko; zikiwa zimefungwa vizuri.

Mapipa madogo pamoja na mifuko ambayo imetengenezwa kwa kutumia plastiki inatumika kuifadhia taka ngumu, ikiwa imewekwa pembezoni mwa barabara katika ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani

Vifurushi vidogo vya mifuko ya plastiki ambayo inatumika kuhifadhia taka ngumu, zilizowekwa ndani yake na kufungwa vizuri zikikusanywa sehemu moja, tayari kwa kupelekwa jalalani au sehemu maalum ya kuhifadhia taka.

Mazingira machafu yenye mkusanyiko wa taka nyingi ambapo ni maeneo ya jalalani kukiwa na makaratasi, vibobo ,mifuko ya plastiki na mabaki ya vyakula kukiwa na watu wanaotafuta vitu vya thamani katika uchafu huo pamoja na magari makubwa yanayoleta taka na kumwaga.

Mazingira machafu yenye mkusanyiko wa taka nyingi za aina tofautitofauti nyingi zikiwa za makaratasi, makopo, mifuko ya plastiki na mabaki ya chakula, kukiwa na watu wanaotafuta katika taka hizo vitu vya thamani.

Mapipa madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi nyeusi yakiwa namefunikwa rangi tofauti tofauti kulingana na aina ya taka, rangi ya njano kumaanisha taka zinazofaa kutumika tena, rangi nyekundu kumaanisha taka ambazo hazifai kutumika na rangi nyekundu ya kijani ikimaanisha taka za organiki.

Mazingira ya jalalani kukiwa na mkusanyiko wa taka za aina mbalimbali kama vile: mifuko ya plastiki, makaratasi, chupa za maji; kukiwa na watu wanaotafuta vitu mbalimbali katika taka hizo na kuhifadhi katika magunia pamoja na magari makubwa yanayoleta taka na kumwaga sehemu hiyo.

Mazingira machafu yenye mkusanyiko wa taka ambayo ni sehemu ya jalala kukiwa na makopo, mifuko ya plastiki, makaratasi, maboksi, mabaki ya vyakula yakiwa pembezoni mwa kuta refu.

Tanki kubwa lililotengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi nyeusi, likiwa limewekwa mbele ya nyumba ambalo hutumika kuhifadhia maji safi ya akiba, ambayo hutumika pale ambapo maji yanakatika.

Matangi makubwa ambayo yametengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi nyeusi, ambayo yanatumika kuhifadhia maji masafi ya akiba ili pale anapokatika ndipo maji hayo huweza kutumiwa.